Mfumo wa kilimo cha hydrophonic unatumia kontena la plastiki lenye kifuniko cha kifiniki kuweka mimea. Ndani ya kontena kuna mabomba ya plastiki yanayopitisha maji au virutubisho kwa mimea. Mfumo huu husaidia kukuza mimea bila kutumia udongo. Ni mzuri kwa kilimo cha kisasa au kwa mtu binafsi anayefanya kilimo cha nyumbani.

Mmea wa mboga unaokua kwenye mfumo wa kisasa wa kilimo cha wima. Mboga zimepandwa kwenye mashimo ya kontena za plastiki bila kutumia udongo mwingi jambo linaloonyesha matumizi ya kiteknolojia ya kilimo cha kisasa. Mfumo huu unasaidia kutumia nafasi ndogo kwa ufanisi mkubwa.

Mfumo wa kisasa wa kilimo unaoitwa kilimo cha Verted hydroponics ambapo mimea hupandwa juu ya mabomba yenye mashimo na kuwekwa virutubisho ndani ya maji badala ya udongo. Mimea inaonekana kuwa na afya nzuri na kijani kibichi. Njia hii ni bora kwa maeno yenye nafasi ndogo na husaidia kuongoza uzalishaji wa mazao kwa ufanisi mkubwa.

Bustani ndogo ya nyumbani ambapo mimea imepandwa ndani ya mabeseni ya vyombo vya plastiki vya mstari. Vyombo hivyo vimepangwa kwa mstari baadhi vina maji ndani vikionyesha mfumo wa umwagiliaji au utunzaji wa unyevu. Mimea mbalimbali ya majani na mboga inaonekana kukua vizuri. Kuna mpira wa kijani wa maji uliowekwa karibu kwa ajili ya kumwagilia.

Bustani ndogo ya nyumbani iliyoandaliwa kwa kutumia sanduku la mbao, inayoinuliwa juu ya ardhi. Ndani ya sanduku hilo kuna mimea mbalimbali ambayo kama vile lettuce na sipinachi, zilizopandwa kwa mpangilio wa gredi. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa maji, wa matone.

Mbinu ya kisasa ya kilimo cha mboga mboga ndani ya greenhouse kwa kutumia mfumo wa hydroponics . Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu ambayo maji yenye virutubisho usambazo moja kwa moja kwenye mizizi. Mazingira yamefunikwa vizuri kwa plastiki inayodhibiti joto na mwanga. Mimea inaonekana yenye afya na inasimama wima ikiashiria matunzo mazuri.

Mwanamke anayehusika na kilimo cha kisasa cha ndani kwa kutumia mfumo wa vertical farming amevaa shati la mikono mirefu na anachuma mimea ya kichani kama majani ya mboga. Mazingira yanaonekana kuwa ya greenhouse yenye miundombinu ya kisasa ya kilimo ikionyesha juhudi za vijana katika kutumia teknolojia kuboresha kilimo cha kuhakikisha usalama wa chakula mjini.

Wanaume ndani ya greenhouse wakiwa wamevaa fulana ya mistari na kufaa kijani. Waonekana kusimama karibu na mimea inayolimwa kwa kutumia mfumo wa hydroponic . Mmea hii imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu. Mazingira ni safi na huonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo.

Wanaume wawili ndani ya chafu kubwa wakichunguza mimea inayo ustawi vizuri. Wamevaa nguo za kawaida huku mmoja akiwa amejikunja chini akichunguza mimea kwa karibu. Mimea imepangwa katika mistari mirefu ikiungwa mkono na kamba hali inayoonyesha juhudi za kilimo cha kisasa nchini kenya.

Shamba kuu lililojaa kabichi, zikiwa zimepangwa kwa mistari mirefu na nadhifu. Kabichi hizi zote zaonekana kukomaa na zina rangi ya kijani kibichi. Nyuma ya shamba kuna miti na nyumba zinazoonekana kwa umbali, inaashiria uzalishaji mkubwa wa kilimo.

Shamba la kabeji, zilizopandwa kwa mpangilio mzuri katika mistari. Mimea inaonekana imekomaa na ina afya njema, ishara ya udongo mzuri na utunzaji bora. Kwa mbali kuna uzio ambao unaozunguka shamba na nyumba ndogo ya mbao. Mazingira yamejaa miti na mandhari ya kijani ikionyesha kuwa eneo hilo liko vijijini au mashambani.

Ng'ombe wengi wa maziwa waliopangwa katika mstari ndani ya banda la kisasa la kufugia. Ngombe hawa ni wajamii ya friesian wanaotambulika kwa rangi zao za nyeusi na nyeupe na ni maarufu kwa uzalishaji wa maziwa mengi. Wamefungwa katika nafasi zao binafsi kwa kutumia mabara ya chuma yanao wazuia kutoka kwenye nafasi zao.

Kilimo cha uyoga katika mazingira yaliyodhibitiwa. Uyoga mweupe umetoshea kwenye mifuko au vyombo vya plastiki vilivyojaa bolea maalum au mabaki ya mimea na unakua kwa wingi katika nafasi ya ndani. Mwanga na unyevu vinaonekana kudhibitiwa ili kuwezesha ukuaji bora. Hii ni mfano wa kilimo cha kisasa ambacho kinaweza kufanyika hata kwenye maeneo madogo na kina faida kubwa kiuchumi.

Shamba la mboga lililoko ndani ya greenhouse mboga hii zimepangwa kwa mistari nadhifu na inaonekana kua na afya nzuri mkulima aliyevaa booti na kofia yuko mbali akifanya kazi ya kuhudumia mimea greenhouse husaidia kudhibiti hali ya hewa ili mimea ikuwe vizuri bila kutegemea mvua mfumo huu ni muhimu wa kilimo enedelevu na kuongeza mavuno ya wakulima.

Shamba kubwa ya mahindi mabichi yanayostawi chini ya anga lenye mawingu mistari ya mimea ya mahindi inayooka mbali mbali kuelekea upeo wa macho ikionyesha wingi wa mazao, nyuma ya shamba kuna miti iliyotawanyika na milima inayoonekana kwa mbali hii inaashiria uzuri wa mashamba ya Kenya.

Shamba la nyanya ilio pandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa trestling . Ambapo mimea inasaidia kusimima wima kwa kutumia kamba iliozambinishwa kwenye miti wa mbao. Mkulima mmoja ana onekana akifanya kazi ya matunzo kati ya mistari ya mimea. Udongo ni mwekundu na unaonyesha rutuba nzuri. Mazingara unaonekana kuwa eneo la vijiji na yenye hali ya hewa wastani.

Ndani ya trafu kubwa ikiwa imejaa mimea ya nyanya. Nyanya hizo zimepandwa kwa mpangilio mzuri katika safu mbili ndefu zikiwa na njia ya udongo katikati. Mimea imejaa matunda badhi yakiwa bado mabichi na mengine yameanza kuiva yakionyesha rangi ya chungwa na nyekundu. INaonekana kuna mfumo wa kusaidia mimea kusimama wima. Mazingira yanaonyesha kilimo cha kisasa chenye tija.

Kuku wengi wa kisasa waliowekwa ndani ya banda kubwa la kufugia. Kuku hao ni wa nyama, broiler, na wanaonekana katika mazingira yaliyopangiliwa vizuri kwa ajili ya ufugaji kwa kiwango cha juu. Kuna mifumo ya kuwasilisha chakula, na maji inayopita katikati ya banda. Hii ni mfano wa ufugaji wa kisasa wa kuku, unao lengo uzalishaji mkubwa wa nyama, au mayai kwa biashara.

Shamba lililopandwa vitunguu likiwa limejaa mimea ya kijani kibichi, linaonekana vizuri. Mimea imepangwa kwa mistari kwa usahihi. Jambo lina ashiria kilimo cha kitaalamu. Kwenye ardhi kuna mfumo wa umwagiliaji.

Ustadi wenye mimea michanga inayomwagiliwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yaliyolazwa ardhini yana matundu madogo ambayo huruhusu maji kutoka kwa kiwango kidogo moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mbinu hii ni bora kwa uhakika kwani hupunguza upotevu wa maji kwa uvukizaji kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha.

Shamba lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna bomba kuu lililounganishwa na mabomba madogo yanayo sambazwa kwa mstari katika kila tuta la kilimo. Mfumo huu unasaidia kupunguza upotevu wa maji kwa kutoa maji moja moja kwenye mizizi ya mimea. Huu ni mfano wa teknolojia ya kisasa inayochangia kilimo endelevu natija ya mazao.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone shambani. Mifereji ya plastiki imewekwa ardhini kwa mpangilio mzuri. Kila upande ukiwa na mirija midogo inayotoa maji moja moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu huokoa maji na huhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha. Mandhari ya shamba pia ni pana imeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo cha kisasa katika eneo la mashambani lenye anga ya wazi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone. Moja inatoka kwenye maboma madogo yaliyo na matunda. Yakimwagilia mimea moja kwa moja kwenye mzizi. Mfumo huo huokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa ukuzaji mzuri. Ni teknolojia ya kisasa inayotumika sana katika kilimo cha kisasa hasa maeneo yenye ukame na uhaba wa mvua.

Bustani ya kisasa yenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi ya plastiki yamewekwa kwa mstari kwenye vitanda vya mimea viliyojengwa na mbao, ikipokea maji kutoka kwa bomba kuu la plastiki jeupe. Mfumo huu unaakiki kila mmea unapata maji ya kutosha wa moja kwa moja kwenye mzizi wake. Pia kupunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji matone. Moja inatoka kidogo kidogo kupitia bomba ndogo lililowekwa karibu na udongo wa mimea. Mfumo huu hutumika kwa ufanisi mkubwa kwenye kilimo kwani upunguza upotevu wa maji kwa kuyatoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Ni njia bora ya umwagiliaji katka maeneo yenye uhapa wa maji au kwa mazao yanayahitaji unyevu wa kudumu.

Ni mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa katika misaa iliyonyooka udongo ni wa rangi ya kahawia nyekundu na kuna mabomba meusi ya umwagiliaji karibu na kila mstari kuashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone baadhi ya mabaki ya mimea kavu yamezangaa katikati ya mistari.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo tone la maji linadondoka kutoka kwenye bomba dogo la plastiki kwenye mmea wa kijani. Majani ya mmea yanaonekana kuwa na afya na yanapata unyevu vizuri. Mandhari ya nyuma ni ya kijani kibichi, ikiashiria mazingira ya shamba. Picha hii inaonyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo, inayotumia maji kwa ufanisi ili kuonyesha kilimo endelevu

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kwa mzunguko, ikuwa imetumiwa katika shamba kubwa la mazao ya kijani kibichi. Fumo huu utumia mabomba yalioekwa kwenye muundo unao zunguka kiotomatiki katika shamba na kunyinyuzia maji sawa sawa kwa eneo kubwa. Mbinu hii ni bora kwa kilimo cha kisasa kwenye kuhakikisha matumizi mazuri ya maji na kuongeza uzalishaji wa mazao, shamba linaonekana limepaliliwa vizuri na lina afya.

Kilimo cha umwagiliaji wa matone ndani ya greenhouse. Mimea imepangwa kwa mistari mizuri. Mabomba meusi ya plastiki yamewekwa karibu na kila mstari kwa mimea ili kuhakikisha kila mmea umepata maji ya kutosha moja kwa moja kwenye mzizi. Hii ni njia bora ya kuhifadhi maji na kuongeza tija ya uzalishaji katika mazingira yanayodhibitiwa.

Shamba kubwa lilonyunyuziwa maji kwa kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa pivot . Mfumo huu una magurudumu na bomba refu inazo sambaza maji kwa maji ya kunyunyuzia. Ukizungukwa kwa maduara, mimea ya mashambani imepangwa kwa safu nadhifu.

Shamba linalonyunyuziwa maji kwa kutmia mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyuzia. Mifereji ya plastiki imeunganishwa na vifaa vya kunyunyuzia maji ambayo yanatoa maji kwa nguvu kwnye mimea michanga iliyopangwa kwa mistari. Huu ni mfano wa kilimo cha kisasa kinachotegemea teknolojia ya umwagiiaji ili kuhakikisha mimea inapokea maji ya kutosha hata wakati wa kiangazi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika bustani ndogo ya mboga. Maji yanaonekana yakitiririka taratibu kutoka kwenye bomba hadi kwenye mizizi ya mmea, hasa majani ya kijani yanaonekana kama aina ya mboga za majani kama spinach au lettuce . Mfumo huu ni mzuri kwa kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapokea maji kwenye mizizi bila kupoteza maji mengi kwa uvukizaji.

Shamba la kisasa la pilipili hoho manjano waliopandwa ndani ya greenhouse . Mimea imepangwa kwa mistari miwili na imefungwa kwa kamba kwa ajili ya kuungwa na kusaidia kusimama wima. Udongo ni mwekundu na wenye rotuba, na mazingira yana yanalindwa dhidi ya hali ya hewa ili kupiti paa ya plastiki inalohurusu mwanga kupenya.

Unatumia mfumo wa umwagilaji wa matone. Mfumo huu hutumia mabomba madogo iliowekwa juu ya adhri ambayo hurusha maji kudondoka moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea kwa kiasi kidogo lakini cha kutosha. Ni njia bora ya kuhifadhi maji na kuongeza ufanisi wa kilimo, hasa katika maeneo yenye uhaba wa maji pia inaonekana kuna wakulima wanaofanya kazi shambani.

Mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya kunyunyizia maji. Mfumo huu hutumia mfumo ya bomba, hunyunyuzia kueneza maji kama mvua ya mimea. Kuna mimea, yenye rangi ya kijani kibichi. Yenye kwenye mistari.

Mfumo wa maji unalegea katikati ya mistari ya mimea kwenye bustani ya mpireji wa kawida. Huu mfumo unajumuisha utunzaji rahisi na unahakikisha usambazaji wa maji kwa ufanisi, ukiwezesha mimea kupokea maji kwa wakati na kwa kiwango kinachofaa.

Shamba ndogo lenye mimea chnaga iliyopandwa kwa mistari kwenye udongo ulioandaliwa vizuri. Mabomba ya umwagiliaji wa matone yamewekwa kando ya mistari ya mimea ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo. Mimea inaonekana kuwa na afya njema na mazingira ni safi yaliyopangwa kwa umakini.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kuna shamba la miti midogo za mimea. Mabomba madogo meusi yametandazwa kwa usawa kati ya masafu ya mimea. Mfumo huu unasaidia kupunguza upotevu wa maji, kuhakikisha mimea imepata unyevu wa kutosha kwa ufanisi mkubwa hasa kwa eneo ya uhaba wa maji.